Huduma Kenya, ni kituo ilioko Kenya, inaowasaidia wakazi wa Kenya, kujiwasilisha katika vitengo mbali mbali, mfano wa afya na elimu. Huku wakiwasaidia, wakiwawezesha pia wanachuo kikuu kupata karo na hata kuwapa pesa za kujikimu.

Unjezi kwa mtaro unaendelea maana kuna lori la kuchimba na hata kunaezakuwa na mmomonyoko wa udongo ikiendelea pasipojengwa hiyo mtaro.

Mchezaji alipata kuanguka uwanjani alipokuwa akicheza kutokana na maji yaliokuwa yamekusanyika mle na uku hisia zake zikidhiirisha kuwa alipata kuumia.

Kuna pasipoti mbili moja ikiwa ya jamhuri ya Kenya ingine ya Afrika mashariki. Hapo kando pia kuna kikapu kidogo kilichotengenezwa kutumia rangi za bendera ya jamhuri ya Kenya.

Watu wa rika tofauti tofauti, wadogo kwa wakubwa wamejumuika kwenye uwanja ili waweze kupata kuwashangilia wanariadha wanapokuwa wakikimbia pale na wanatumia vinasa sauti ili kuweza kuwasiliana kwa urahisi.